Barabara pana ilio na lami nyeusi imenyooka mbele. Pande zote imezungukwa na miti mirefu na vichaka vinavyo ipa eneo hilo mandhari ya kijani kibichi.

Watu mbalimbali wanatembea kando ya maji, upande wa kulia kuna boti kadhaa zinazoonekana kutiwa nanga, zinaashiria shughuli ya uvuvi au usafiri. Ufuo mpana wenye mchanga mweupe unaonekana pia.

Ufuo wa bahari uliona mchanga mweupe ikichanganyika na magugu yaliyooshwa na mawimbi. Anga lina mawingu meupe yaliyotanda yakionyesha hali ya hewa ya wastani .

Mkutano au tukio la inje ambapo watu wengi wamekusanyika baadhi wameketi kwenye viti vilivyopangwa huku wengine wamesimama wakifuatilia kinacho endelea, kuna miundo ya muda labda hema yaliyojengwa kutoa kivuli.

Wachezaji wawili wa mpira wa kikapu wakiwa uwanjani. Mmoja amevaa jezi yenye nambari kumi na nne na neno Kenya. Ameshikilia mpira na anaonekana akijiandaa kucheza.

Watu watano wamo katika mazingira ya kitamaduni wengine wakiwa wamevalia mavazi ya asili. Katikati wanaume wawili wamesimama, mmoja amevaa nguo ya buluu na mwingine wa rangi ya waridi.

Watu wanaonekana wakisubiri au wakishuka kutoka kwenye treni, yenye rangi nyekundu na nyeupe lililosimama kando ya jukwaa likionyesha kuwa safari inakaribia kuanza au kuisha.

Mwanamke, huenda mwanabiashara anaonekana akiuza vyakula vya aina mbalimbali kama vile samosa. Mbele yake katika mkono wake wa kushoto kuna barabara yenye watu.

Kuna njia kuu katikati ambayo imetandazwa na maua yaliyo na rangi ya kahawia na manjano. Pande zote mbili kuna viti zilizofunikwa na vitambaa vyeupe. Nguo ndefu zinashikilia dari zikionyesha muundo wa kisasa au wa kipekee wa jengo.